Hili ni eneo la kujifunza mtandaoni ukiwa na kompyuta mpakato mbele. Simu ya mkononi, daftari na kalamu vimepangwa karibu na kompyuta. Vifaa nyote vinaasharia mazingira ya kujifunza au kufanya kazi za mbali mbali. Mapangilio huu unaonyesha jinsi ya teknologia inavyoashira elimu na kazi.

Uhuishaji unaonesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Mwanamume ameketi juu ya rundo la vitabu akitumia kompyuta ndogo. Skrini kubwa ya kompyuta inaonyesha video ya mafunzo. Mwanamke ameketi kwenye dawati lake na akitumia kompyuta. Mandhari hii inaonyesha urahisi na upatikanaji wa elimu kupitia teknolojia ambayo ni muhimu.

Mwanamke mwenye nywele zilizokunjana ameketi mbele ya kompyuta mpakato. Amevaa suti nyekundu na anaonekana akizingatia kazi yake. Mkono wake mmoja umeshika kifaa cha kusogezea mawazo. Kompyuta yake imewekwa kwenye stendi kusaidia kufanya kazi kwa urahisi.

Mwanafunzi anaangalia kompyuta ambapo mwalimu anaonekana akifundisha. Ana penseli mkononi na daftari mbele yake, akionyesha anaandika. Kinanda na panya vimetumika vikiashiri matumizi ya vifaa vya kielektroniki. Dirisha inaonekana nyuma ikiacha mwanga uingine. Hali hii inaonyesha masomo ya mbali.

Katika meza kuna simu janja limewekwa. Juu yake kuna maktaba ndogo zilizojazwa vitabu vingi. Zinaashiria upatikanaji wa maarifa kidijitalia. Pembeni kuna kikombe cha kahawa na mmea. Penseli limelala karibu, ikiashiria kusoma.

Mwanamke mwenye nywele za mawimbi amevaa miwani maridadi. Ametazama skrini ya kompyuta kwa makini akishika kidevu kwa mkono mmoja. Anaonekana akijiunga au kufanya utafiti na karatasi pamoja na kalamu viko mbele yake. Mavazi yake ya sweta ya rangi ya machungwa yanamfanya anaonekana mchangamfu.

Mkono ukigusa skrini ya kidigitali kinaonekana. Katikati kuna kichwa cha binadamu chenye magurudumu ya gia ndani yake, kinachowakilisha akili na kijifunza. Ikoni mbalimbali za elimu zimezunguka kama vile vitabu na cheti. Mandhari ya nyuma ni giza na aina miundo ya kielektroniki ikionyesha teknolojia

Huu ni mkono wa mtu ulioshika kalamu ya kidijitali ukinyemelea juu ya kompyuta kibao. Skrini ya kompyuta kibao ina mwanga wa buluu na ina maandishi digital learnig hub REIFF yaliyoandikwa wazi.

Huu ni mfano wa kitabu wazi na kompyuta ndogo, zote zimetengenezwa kwa mistari na nukta zinazong'aa za rangi ya zambarau na buluu. Kitabu kinaonekana kikiwa kimefunguliwa na kurasa zake zikionekana wazi zikiwa zimejaa mwanga.

Huyu ni mwanamume ambaye anaweza kuwa na asili ya kiaafrika au mchaganyiko wa jamii ameketi kwenye meza na kuandika kwenye daftari amevalia shati lenye rangi ya blue nyepesi na fulana nyeupe ndani mikono yake imeshika kalamu ya blue anaonekana makini sana anapoandika .Kwenye meza yake karibu na daftari kuna komputa ndongo iliyofunguka na kikombe kikwa kando.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye madawati yao wakitumia kompyuta ndogo huku masomo yakionyeshwa kwenye skrini kubwa. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo kupitia skrini na kuna ikoni ya mawazo na ujuzi zikielekea angani.

Huyu ni msichana mwenye nyele nyeusi zilizosokotwa akiwa amekaa mbele ya kompyuta ndogo nyeupe anaonekana akisoma kitabu cha kuandika kwenye daftari na anaweza kuwa akifanya kazi za shule au kujifunza. Nyuma yake kuna runinga kubwa.

Hili ni mkutano la watu wakijadiliana kwa makini. Mwanaume mmoja mwenye miwani na ndevu fupi anaonekana akizungumza akiangalia mbele. Kompyuta ndogo zilizo na nembo ya Google zimewekwa mezani ikionyesha matumizi ya teknolojia. Sanduku za rangi mbalimbali zenye maandishi Google Digital Skills Of Africa zimetundukiwa nyuma yao zikionyesha lengo la mradi.

Mwanaume ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta akiwa amevaa vipokea sauti masikioni, anaonekana akifanya kazi, labda akichambua data, kutokana na grafu iliyoonekana kwenye skrini moja. Pia, ana mkutano wa video na mtu mwingine, ambaye anaonekana kwenye skrini ilio pande wa kulia.

Mtu huyu anafanya kazi inahusiana na teknologia kwa kutumia kompyuta mpakato huku picha za kipekee za kidigitali zikiwa zimeongezwa kwa njia ya kifundi kuonyesha faili na video.

Mwanariadha mchanga anakimbia kwenye wimbo wa ndani, akiruka juu ya koni. Amevalia shati ya machungwa na kaptula fupi akionyesha bidii yake. Watazamaji wamekaa nyuma wakifuatilia kwa makini mashindano. Ukumbi huu wa mazoezi una vifaa vya kisasa ya riadha.

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vya ghorofa. Karatasi nyeupe safi zimepangwa vizuri. Dirisha kubwa linaangazia jengo nje jirani. Kioo kikubwa kinaakizia sehemu ya kuchumba. Mwanga wa asili unaingia ndani ya mavazi.

Kuna mkutano unaendelea ndani ya chumba kikubwa. Wajumbe kadhaa wamekaa kuzunguka meza ndefu ya mbao. Kila mmoja anaonekana akizingatia mjadala au mada iliyowasilishwa. Chumba kina kuta nyeupe na milango ya mbao, ikionyesha mazingira rasmi.

Wanafunzi wa udaktari wamekusanyika karibu na kitanda cha nafunzi. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa. Mwanafunzi mmoja anaonekana akifanya mazoezi ya sindano kwenye mguu wa bandia. Mwalimu amesimama karibu akiwaelezea na kusahihisha.

Uwanja mkubwa wa michezo unaonekana ukiwa na watoto wakishiriki mbio. Baadhi ya wavulana wakikimbia kwa kasi wakipita vizuzi vidogo vya manjano. Watazamaji wamekaa chini ya mahema meupe wakishangilia. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wengi wakiwa wamekaa kwenye madawati. Wanafunzi wamevaa sare za buluu na nyeupe wakionyesha umoja. Mwalimu mmoja amesimama mbele ya darasa akionyesha, akifuatilia kwa karibu. Mazingira yanaonekana tulivu, na yanafaa ya masomo. Wanafunzi wameshughulisha na shughuli ya kielimu, labda wakifanya mtihani.

Hawa ni wachezaji wawili wa magongo wanashiriki katika shindano. Mchezaji amevalia vifaa kamili ya kinga ya rangi ya machungwa, akiwa katika harakati ya kuzuia mpira. Mchezaji mwingine amelala chini akitumia fimbo yake kufunga mbao au kupitisha mpira. Uwanja unaonekana kuwa wa udongo na vumbi linatimika hewani.

Huyu ni mwanamke akionekana akipanga vitabu kwenye rafu refu. Amevalia vazi la kijivu na barakoa akionyesha tahadhari. Vitabu vingi vya aina mbalimbali vimepangwa kwa usawa kwenye rafu. Mandhari inaonekana kuwa maktaba yenye mwangaza wa kutosha. Anajitahidi kuhakikisha utaratibu wa upangaji wa urahisi wa maarifa.

Wachezaji wawili wa mpira wa wavu wanaruka juu karibu na wavu; wakishindania mpira. Mmoja amevalia jezi ya buluu yenye nambari 22 huku mwingine akiwa na jezi ya kijani. Mpira wa manjano na buluu unaonekana ukielea hewani ukingojea kuguswa.

Mchezaji wa mpira wa kikapu anaruka juu akijaribu kufunga kikapu. Amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeupe akishikilia mpira mkononi. Uwanja wa ndani unaonekana mpana ukiwa na alama za mchezo. Taa zinawaka juu zikiangazia eneo lote la mchezo.

Katika chumba kikubwa chenye vitabu vingi kuna watu wamekusanyika. Baadhi wamekaa kwenye viti wakisikiliza kwa makini. Kundi jingine limekusanyika kuzunguka meza likionekana kujadili jambo. Rafu za vitabu zinajaa machapisho mbalimbali zikionyesha mahali pa elimu. Mazingira haya yanaashiria maktaba za ukumbi na masomo.

Hii ni mashindano ya kuogelea. Waogelaji kadhaa wameingia majini wengine wakiwa angani wakiruka. Pembeni mwa bwawa, kuna hema kubwa na umati wa watu wanaoshuhudia. Tukio hili linaashiria michezo ya majini na shamrashamra.

Chumba kunaonyesha vitanda vingi vya ghorofa. Nguzo za chuma zinashikilia vitanda hivyo baadhi vikiwa na magodoro na shuka. Nguo chache zimetandikwa kwenye vitanda zikiashirika makazi. Hali inaonekana kuwa katika bweni labda shule au kambi.

Wanawake kadhaa wanacheza mpira wa miguu uwanjani. Wachezaji wawili wamevaa jezi za samawati na nyeupe. Mwengine ana jezi za manjano na anajaribu kupiga mpira. Uwanja una udongo mwekundu na nyasi zilizokatika. Shughuli hii inaonyesha mchezo wa soka wenye ushindani

Chumba cha kulala kina vitanda viwili vinavyofanana. Vitanda vimefunikwa na shuka zenye muundo wa maua. Mito meupe imewekwa juu ya kila kitanda. Sakafu inaonekana kuwa wa mbao. Mazingira haya yanaonyesha chumba rahisi na safu.

Hii ni ndani ya maktaba yenye vitabu vingi. Rafu ndefu zilizojaa juzo mbalimbali zimepangwa vizuri. Dari za kupendeza zilizo na vizingiti vya mbao zinaonekana zikipanda juu. Mwangaza wa kutosha unatoka juu ukiangazia nafasi.

Hili ni rundo la vitabu vilivyopanga juu ya kila kimoja. Majina ya vitabu mbalimbali na uandishi yanaonekana wazi kwenye migongo ya vitabu. Rangi tofauti za migongo huongeza uzuri na tofauti. Vitabu hivi vinaashiria mkusanyiko wa fasihi vikisubiri kusomwa.

Chumba cha malazi kinaonekana chenye vitanda viwili vya ghorofa. Vitanda vyote vimetandikwa shuka nyeupe na maridadi. Panzi ya rangi zambarau yanafunika dirisha yakileta mwanga hafifu. Kuta zina rangi za zambarau iliyokuza na kuna kona yenye viti. Hali hii inashiria hoteli chumba cha kulala cha wanafunzi jijini.

Maktaba imejaa watoto wanaosoma. Vitabu vimepangwa kwenye rafu iliyoko nyuma yao. Baadhi ya watoto wanatumia vifaa vya kielektroniki vya kujifunza vilivyo mezani. Watoto hawa wamekaa mezani wakijishughulisha na shughuli za kielimu. Mazingira haya yanaonekana kuwa rafiki Kwa kujifunza.

Chumba cha kulala kinaonekana chenye fanicha chache. Kitanda kimoja kimepangwa kwa shuka zenye mistari. Televisheni ndogo imewekwa kwenye rafu uutani. Nguo na vifaa vingine vimepakaa sehemu mbalimbali. Mazingira haya yanaonyesha chumba cha kawaida cha mtu mmoja.

Jengo hili linaonekana hosteli au hoteli likiwa na ngazi zinazoelekea mlango mkuu. Paa lake ni la rangi ya samawati iliyokolea na kuna mimea ya kijani kibichi iliyopandwa karibu na viungu vya jengo.

Mwanamke huyu aliyevaa shati ya nyeupe na suruali ya nyeusi, aliyesukwa nywele ndefu za rasta ya rangi ya kahawia au dhahabu. Amesimama kando ya ngazi ndogo, akitafuta kitabu kutoka kwenye rafu.

Hiki ni chumba kidogo kinachoonekana kuwa cha kulala chenye kuta za rangi ya manjano iliyokoza. Kitanda kimoja chenye shuka zenye ruwaza ya rangi ya machungwa na nyeupe kinaonekana katikati ya chuma. Upande wa kushoto kuna meza ndogo na kiti cha plastiki cha rangi ya beige na mlango wa chumba kingine kinaonekana wazi nyuma ya meza hiyo.

Hii ni ndani ya ukumbi mkubwa wa mkutano unaonyeshwa. Safu nyingi za viti nyekundu vimepangwa vizuri vikielekea jukwaani au eneo la mbele. Wanafunzi wengi baadhi wakiwa wamevalia sare za buluu wamekaa wakisiliza Kwa maakini. Taa za buluu zinazowaka kutoka dari zinaongeza mvuto wa kipekee Kwa eneo lote.

Haya ni matakia mawili yaliyo na mistari ya kahawia na nyeupe yakionekana yamewekwa uni ya kitanda kilichofunikwa na shuka nyeupe. Mandhari nyuma yanaonyesha sehemu ya chumba ikiwezekana chumba cha hoteli na taa inayong'aa kutoka upande wa kushoto.

Wawili hawa ni wachezaji wa mpira wakiwa wakionekana wakiwania katikati ya uwanja wa udongo, au nyasi zilizo kauka. Aliye mbele amevaa jezi ya machungwa, na aliye nyuma amevaa jezi ya njano akionekana akimkaba huyo mchezaji wa kwanza.

Hii ni sebule iliyopambwa na sofa kubwa ya rangi ya kahawia na meza ndogo ya kahawa liweka katikati. Kuna zulia la rangi isiyokolea chini ya meza likiwa limeongeza mvuto kwenye chumba.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya ghorofa kinaonekana. Fanicha nyeupe zikiwemo kabati na draw , zimepangwa vizuri katikati ya vyumba. Matandiko yenye michoro mbalimbali yanafunika magodoro. Sakafu ya mbao inaongeza joto kwenye chumba.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyopangwa vizuri kila kimoja kikiwa na chandarua cheupe kilichoning'ania juu. Cha kwanza kina mto mmoja na shuka ya kijani kibichi cha kushoto kina kibati nyeupe na mlango na ukutani kuna picha zilizoning'ania.

Hili ni chumba chenye vitanda vitatu kikiashiria wodi ndogo au chumba cha wagonjwa. Vina mashuka vya rangi ya waridi na kimoja kina cha nyeupe vikionyesha matayarisho kwa ajili ya wagonjwa. Mapazia ya bluu yametandikwa kutoka kwenye vibati yakitoa nafsi ya faragha kwa kila kitanda.

Wapanda mlima kumi na moja wamekusanyika karibu na ubao wa mbao ulioandikwa Kilele Ngamia Mt Longonot Summit. Wengine wametabasamu wakionyesha furaha yao kufika kileleni. Nyuma yao mandhari ya bonde la ufa inaonekana ikifunikwa na ukungu. Angaa la jua lina mawingu meupe ikitoa utulivu wa kipekee.

Hili ni tukio la sherehe au tamasha lilifanyika ndani ya jengo ambalo linaweza kuwa kanisa au ukumbi wa shule kutokana na uwepo wa jukwaa na mapambo ya jukwaa ,katikati ya tukio mwanamke anaonekana kuwa mzungu anapokea cheti au tuzo kutoka kwa mwanaume huku watu wengine wakiwepo nyuma yao wakiwemo wanafunzi au vijana waliovalia sare za shule.

Wanaume wawili wamevaa sare za buluu wako washani. Mmoja wao anashikilia kifaa kidogo cha kielektroniki akiangalia kwa umakini. Mwingine amesimama karibu, akimskiliza kwa ukaribu. Nyuma yao mfanyikazi mwingine anaonekana akifanya shughuli zake.

Hawa ni wanawake wawili wakicheza mchezo wa vijiti vya rangi. Mwanamke mzee anaonekana mwenye furaha na msisimko, ameshikilia kijiti kimoja. Yule binti yake mwanafunzi amevaa miwani na anatazama vijiti vilivyoandika mezani, kwa umakini. Wote wawili wanafurahia muundo wa pamoja wakishiriki katika burudani.

Hapa tunaona msichana akifurahia kucheza na vichezo vya rangi mbalimbali. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu mezani akionyesha tabasamu zuri. Kwenye meza yake kuna kalamu za rangi na vitu vingine vya kujifunza. Nyuma yake mwanamke mwingine ameketi kwenye kochi akitazama kwa makini.

Hawa ni wasichana wawili wakishugulikia mchezo wa bodi. Msichana moja amevalia sweta ya manjano akilenga vipande vya mchezo. Mwingine amevaa barakoa ya rangi ya waridi akimsaidia mwenzake. Hali inaashiria ushirikiano wa kujifunza kupitia michezo.

Mwanamke na msichana mdogo wamekaa mezani . Mwanamke ana miwani na anashika mkono wa msichana. Msichana huyo anaonekana akigusa kitabu chenye maandishi ya braille . Wako katika darasa na ubao mweupe uko nyuma yao. Inaonekana mwanamke anafundisha msichana kusoma kwa kugusa.

Mwanafunzi msichana ameketi mbele ya kompyuta akitumia kibodi maalum ya braile amevaa spika nyeupe kichwani akionyesha kuwa anasikiliza sauti ,anaonekana akitabasamu jambo linaloashiria kuwa anafurahia kujifunza .Kompyuta inaonyesha skrini nyeusi na mwanafunzi anatumia mikono yake kuandika.

Mwanafunzi msichana anatabasamu na kupiga makofi darasani. Amevaa sweta ya waridi na ameketi kwenye dawati. Daftari limefunguliwa mabele yake likiashiria shuguli ya kujifunza. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma baadhi yao wakitabasamu. Mandhari ya ukuta na matofaa uliyongeza hali ya kirafiki katika darasani.

Hali inaonyesha watu wawili wakifurahia pamoja. Mwanaume mmoja mwenye ulemavu wa akili anacheka kwa furaha akipiga makofi na mwanamke. Wote wamekaa mezani na kitabu kiko mbele yao. Mandhari inaashiria urafiki, furaha na msaada wa kibinadamu.

Hawa ni watoto watatu wakiwa wamekaa pamoja na kutabasamu, mtoto wa kwanza wa upande wa kushoto ana nywele nyeusi zilizokunjamana na amevaa shati la jeans waa pili katikati na nywele za dhahabu na anatabasamu kwa furaha akiwa ameshikilia kifaa cha kucheza cha muziki, wa tatu upande wa kulia anatabasamu nzuri na amevaa nguo nyeupe, watu wengi wanaonekana nyuma wakionyesha mazingira ya shule au chekechea.

Hapa kuna watoto watatu wakiwa darasani . Wameketi kwenye viti vya meza . Wamevaa sweta za rangi ya kijivu . Mmoja wao anaandika kwenye daftari na inaonekana akijifunza kitu kipya. Mwingine anakaa kuangalia kwenye karatasi maybe kwa kusoma ama kuangalia maandishi.

Mwanafunzi mchanga ameketi mezani akichora kwa kalamu ya risasi. Nyuma yake mwalimu anaonekana akimwangalia kwa makini. Wanafunzi wengine pia wamekaa karibu wakijishughulisha na kazi zao. Dawati jeupe lina vifaa vya rangi na vitu vingine vya kujifunza.

Mwanamke anamtembeza mwanaume kwenye kiti cha magurudumu. Anatembea katika barabara ndefu yenye kuta nyeupe. Mwanaume anatabasamu pana usoni mwake, Vifaa vya kusaidia kushika vimefungwa kando ya ukuta. Hali inaonyesha huduma ya matibabu au mazoezi ya urejeshi afya.

Hawa ni watoto wanne wa shule, wote wakiwa wamevaa sare za shule. Mtoto mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akitabasamu kwa furaha. Wenzake wote wamesimama karibu naye wakionekana wenye bashasha na urafiki. Kila mmoja anaonyesha tabasamu, kuashiria furaha na ujumuishi.

Hawa ni wanawake wawili wakifanya kazi useremala. Mwanamke mmoja anatumia kifaa cha kuchimbua akilenga kwa makini nyumba ndogo ya ndege ya mbao. Mwanamke mwingine mwenye umri mkubwa zaidi, anamsaidia na kuelekeza akimtabasamu. Wote wawili wamevaa miwani ya usalama wakionyesha umuhimu au tahadhari.

Mkono wa binadamu unaonekana ukigusa karatasi yenye maandishi maalum. Vidole vinapitia juu na nukta ndogo ndogo zilizoinuka. Nukta hizo nyeupe zimepangwa kwa mifumo tofauti. Njia hii ya kusoma huwezesha wasiyoona kupata maarifa. Inaashiria uhuru wa elimu kwa watu wote.

Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati darasani wakisingatia masomo yao, mvulana mmoja amevalia miwanii akitumia mashine ya kuandika, mwingine ameshikilia karatasi akionyesha bidii yake, mwalimu anaonekana nyuma akiwasaidia wanafunzi.

Kijana mmoja mwenye ulemavu amekaa kwenye kiti cha magurudumu darasani. Anaandika kwenye daftari lake akizingatia kazi. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine wawili wakifanya kazi zao. Madarasa yana meza ya shule za kawaida. Hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yanayojumuisha kila mtu.

Watoto watatu wakiume wamekaa kwenye meza, wote wamevaa miwani na moja na miwani nyekundu. Kijana liembelea anagusa bodi yenye nukta, wanaonekana kujifunza kwa njia ya maingiliano. mazingira ya ndani yanaonekana kuwa ya darasa

Katika darasa hili kuna wanafunzi wakishiriki katika somo. Msichana mmoja mweusi anaonekana akiwasiliana na ishara. Mwanamke mzima ameketi kando yake akionyesha kitu kwa mikono yake. Kijana mwengine amekaa nyuma akishika kitabu.

Hapa kuna watu watatu, wawili ambao ni wa asili ya kizungu na mmoja wa kiafrika, huenda ni wanafunzi wakiwa wamejishughulisha na kazi zao katika mazingira. Yanaonekana kama makataba au chumba cha kusomea.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza nyekundu akichora kwa umakini. Amevaa vipokea sauti vyeupe akionekana kusikiliza kitu fulani. Nguo yake ya mraba mraba ya buluu na nyeupe inalingana na mazingira ya darasa au chumba cha kuchezea. Wanafunzi wengine wanaonekana kwa umbali, wakifanya shughuli zao wakionyesha mazingira ya shule au kituo cha watoto.

Huyu ni mtoto anaonekana akifurahia kutumia kompyuta ndogo ya nyeupe. Ana sura ya furaha na anatazama skrini kwa makini mikono yake ikiwa imeshika chini ya kidevu chake kwenye meza ya mbao.

Hawa ni watu wawili mwanaume na mwanamke wakiwasiliana kwa lugha ya ishara. Mwanaume ambaye ana ngozi ya nyeusi anaonekana kutabasamu. Amevaa fulana nyeupe. Mwanamke ambaye ameonekana kutoka mgongoni ,na nywele zake ndefu anakaa ndiye mwalimu au mfunzaji.

Huyu ni mwalimu anaonekana akimsaidia mtoto mdogo kwenye kompyuta kibao darasani. Anatabasamu usoni na anaonekana akielezea kitu kwenye kifaa hicho huku mwanafunzi akitazama kwa makini. Yanaonyesha darasa lenye ubao, ramani na vifaa vingine vya kujifunza.

Humu ni darasani la shule ambamo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu ambaye amevaa shati jekundu . Amesimama mbele ubaoni na anaonekana akieleza au kufundisha somo la sayansi kulingana na maandishi yaliyo ubaoni yanahusiana na atomi na hesabu ya kemia.

Huyu ni mwanamke mzima na mtoto mdogo, wakiwa wamekaa kwenye viti tofauti wakizungumza. Mwanamke anaonekana anamskiliza kwa makini na tabasamu, huku mtoto akiwa anaeleza jambo kutumia mikono yake. Mwanamke amevaa sweta jeupe na suruali la kijivu na miwani na nywele zake zimefugwa juu. Mtoto amevaa fulana ya bluu na suruali fupi ya jinsi.

Watu watatu wanaonekana wakipima jikoni wakifurahia shughuli hii. Mwanamke mwenye nywele za dhahabu anamwamgalia mwanaume anayemwaga kitu kwenye bakuli kubwa la manjano. Mwanamke mwingine ameketi karibu nao akifuatilia Kwa umaakini. Meza imewekwa na bakuli ndogo ndogo zilizojaa na viungo tofauti.

Huyu ni mtoto akiwa darasani, akivaa kifaa cha kusaidia kusikia masikioni. Mwalimu anaonekana mbele akitumia ishara za mikono, labda kuwafundisha wanafunzi viziwi. Kifaa hicho kimeunganishwa nyuma ya sikio la mtoto.

Mwanamume na msichana mdogo wanacheza pamoja. Mtoto mdogo anaonekana mwenye furaha, akicheka na kucheza vitu vilivyo mbele yake. Baba naye, anamwangalia msichana mdogo, kwa kutabasamu, na upendo, wote wawili wanaonekana kufurahia muda wao.